Ngombe wenye rangi tofauti tofauti wako kwenye zizi na wame wamewekewa utambilizi wa sikio na kwenye mitanda ya rangi ya manjano wengine wanaonekana wakiwa wamesimama wengine wakiwa wamevalia.

Ngombe wawili wamefungwa na mmoja anakamuliwa, na kutumia mashini ya kukamua ngombe. Mwingine amengoja ili akamuliwe.

Mwanamke aliyejifunga na shuka, amekaa chini akiwa anakama ngombe akiwa ameshikilia ndoo yake ya kukamua kwenye mkono mwingine, ngombe pia amefungwa miguu zake ili asiwe asisumbue.

Ngombe hawa wako kwenye zizi lao wengine wanaonekana wakiila chakula chao na wengine wamesimama tu ng'ombe hao ni ya rangi tafauti tafauti Kuna rangi nyeuzi na rangi nyeupe.

Ngombe hawa wako kwenye zizi na wanakamuliwa na mashini ya kukamua ngombe wamekaa wakiwa wametulia wakisubiri wakamuliwe.

Ndizi haya ni mawili ambayo yako juu ya meza. Ni ndizi ambayo yameiva, rangi yake ni rangi ya manjano. Moja inaonekana kuwa imepasuka na ndani yake ni nyeupe.

Mwanamke amefunga ng'ombe ili aweze kukama. Anakama akitumia mikono miwili, akikamulia kwa ndoo ya rangi ya samawati. Naye pia ameinama ili aweze kuikama vizuri.

Mkulima aliyevaa sare ya rangi ya manjano anaonekana akiwa amevaa mfuko wa mgongo kwenye mgogo wake na anaonekana akipulizia dawa kwa ng'ombe ili isaidie kuuwa wadudu.

Maziwa haya yanachujwa ili yaweze kuchemshwa kwenye moto yawe microbia . Wanao chuja maziwa haya wamevaa vifaa vya kujikinga ili uchafu isiingie kwa maziwa.

Mwanamke anakama ng'ombe kutumia mikono zake akiwa ameweka ndoo chini ili aweze kukamulia, ng'ombe mwenyewe amefungiwa katika zizi lake ili aweze kutulia akamuliwe.

Msitu huu unaonekana kuwa na migomba ya ndizi yaliyokauka mengine ni bado ni ya rangi ya kijani na msitu yenyewe ni ya rangi kijani.

Ndizi hizi ni ndizi ambazo zimeiva. Ni ya rangi ya manjano. Zing zingine zinaonekana kama zimepa zimepakiwa kwenye kreti ya rangi ya samawati na zingine ziko kwenye sakafu.

Wafanyabiashara wanaonekana wakiwa sokoni wengine wakiwa wameketi, wengine wakiwa wamesimama wakiuza ndizi. Wengine wanaonekana wakiwa wamekalia migomba za ndizi.

Mandizi haya ambayo yako sokoni yameiva, ni ya rangi ya manjano, yako tayari kuuzwa. Tunaona muuzaji akiwa anaziangalia pia kuna wanunuzi kando wakitaka kununua ndizi haya.

Mkulima huyu ako katika shamba lake la ndizi. Amepanda ndizi kwa laini . Anaonekana akiangalia ndizi zake ambayo yametoa mazao. Rangi ya ndizi hizo ni rangi ya kijani.

Gari limebeba mgomba wa ndizi, juu yake. Ndizi enyewe ni ya rangi ya kijani na imebebwa na pia na matawi yake.

mwanaume huyu amesimama kwenya mtita wa ndizi zilizowekwa pamoja yakiwa sokoni wakingonja wanunuzi waje wanunue ndizi hizo, ndizi hizo ni za rangi za kijani kibichi na kando zao kuna mimea za ndizi.

Ng'ombe huyu ako kwenye zizi na anaonekana akiwa anakula chakula kwenye zizi lake, kando yake ni mashine ya kukamua, inatumika kukamua kwenye matiti zake.

Migomba hizi za ndizi ni nyingi sana ziko kwenye katika soko na zikiwa zimepangwa mingi sana. Rangi yao ni rangi ya kijani. Kando kuna watu ambao wanaonekana kuwa ni wakulima wa ndizi hizi.

Wakulima wanapima maziwa walioleta kwa kutumia mitungi, ili waweze kuziifadhi, na baadae kuziuza.

Wanaume wako sokoni wakuuza ndizi zao, wengine wanaonekana wakiwa wamekaa wengine wameinama na wengine wakiwa wamesimama, kando yao Kuna kitabu chini yake .

Inaonekana kwamba amefurahia

Mgomba huu wa ndizi like katika shamba la ndizi ni ya rangi ya kichani limekuwa tayari hili ieza kufunwa.

Kuna ng'ombe nyeupe na mwanamke, mwanamke aliyevaa kanzu ya kazi na mgongoni mwake amevaa mfuko wa mgongo. Kwenye mfuko wa mgongo amebeba dawa, dawa yenyewe anatumia kupiga dawa ng'ombe ili wadudu wapotee.

Mkulima uyu anaonekana akiwa anakama hicho, mikono zake akiweka kwenye chombo cha maziwa, ngombe naye amefungwa ili asiweze kusumbua, kando yake kuna ndame yake ambaye anasubiri anyonye.

Mahindi haya yameanikwa, kuna mahindi ambayo ni mabaya na kuna mazuri. Mkulima anaonekana akidondoa mahindi moja ambalo imeshikwa na ugonjwa wa kutu ni ya rangi nyeusi.

Haya ni mahindi ambayo yamehifadhiwa katika paa la nyumba ili kutumiwa kwa wakati hujao. Yamebadilisha rangi ju ya moshi unaotoka kwenye jiko.

Ndizi ya rangi ya kijani ambayo hazijaiva. Kando yake kuna moja ambayo inaanza kugeuka kuwa rangi ya manjano na kando kuna mwangaza.

Hili ni shamba la ndizi, mandizi haya yamepandwa kwa laini, ndizi haya hayajazaa mazao, ni ya rangi ya kijani.

Ndizi haya yako sokoni yanaunzwa. Ndizi ambayo yameiva na niya rangi ya manjano na yana madoa doa ya ragi nyeusi. Muuzaji anaonekana akiwa amesimama kando ya ndizi ili aweze kuuza.

Shamba hili ni shamba la ndizi. Ndizi yamepandwa katika laini na yana mazao. Mengi ya ndizi hayo ni rangi ya kijani. Shamba hili ni safi sanaa.

Ng'ombe huyu anakamwa kwa kutumia mashine ya kukamua, amewekwa katika zizi ili aweze kukamuliwa, pia ng'ombe wengine wako kando yake wakingoja wakamuliwe.

Ng'ombe anakamuliwa kutumia mashine ya kukamua maziwa akiwa amefungwa kwenye uso wake karibu na mapua ili atulie anapokamuliwa. Ni ya rangi nyeupe hii.

Ng'ombe hawa wako kwenye biwi la takataka, wanaonekana wakikula uchafu ulio katika biwi hilo la takataka. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi, ni ng'ombe wanne wanatafuta chakula hapo.

Mwanaume ameshikilia mgomba wa ndizi akiwa tayari kuivuna ndizi hiyo, akiwa amesimama ,ndizi niya rangi ya kijani.

Mahindi haya yanaoneka kuwa Yakilkna ugonjwa fulanimwingine imeanza kukauka nakufinjika funjika na Yako kwenye shamba ni ya rangi ya kichani.

Mtu aliye na pikipiki anabeba mitungi za maziwa, na pia anabeba gunia lililo na mizigo mingi, na pia mbele yake kuna magari mengi yanayopita, kando yake kuna lori na kuna gari leupe.

Shamba hili la mahindi ina mahindi mengi na mazao kadhaa. Mhindi huu unaonekana unaonekana ukiwa umeshikwa na ugonjwa wa kutu ya mahindi. Ni ya rangi nyeusi. Maindi yenyewe ni ya rangi ya kijani.

Mama huyu anashikilia mgomba wa ndizi iliyozaa ndizi mingi sana, amevaa sare za sokoni pia na yuko kwenye shamba yake.

Mkulima huyu anatuonyesha muzao wa mahindi yake. Mahindi haya yamemea vizuri na ni ya rangi ya kijani na muzao wenyewe ni wa rangi ya nyeupe.

Wakulima hawa wanatumia maji ya tanki kuosha ng'ombe huyu. Wanamosha na kumsugua mwingine anamwaga maji na mwingine akiwa anaisugua kutoka upande mwingine.Ngómbe amefungwa kwenye zizi.

Haya ni mazao ya ndizi ambayo yako katika shamba, yamepandwa, hayajafikia kuvunwa, ni ya rangi ya manjano na rangi ya kijani.

Ngombe yuko kwenye zizi akila chakula, zizi lake imeundwa na mbao na juu imefunikwa na mabati.

Mwanamke huyu ni mkulima ambaye amepanda mboga na mahindi anaonekana akiwa ameinama akiangalia mboga zake na mahindi yake. Mboga yenyewe na mahindi ni rangi ya kijani.

Mama anaonekana akiwa amelala chini na amekufa kwenye sakafu kando yake kuna nyasi za rangi ya kijani na pia kando yake kuna mama yake akiwa amelala pia.

Mama huyu amesimama akiwa ameshika mgomba wa ndizi, ndizi haya ni mengi sanana inaonekana kwamba hii Iko soko akingojea wanunusi waaje wanunue, kando yake ni mashamba yake ambalo ametoa ndizi hayo.

Ng'ombe wako katika zizi na wanakula nyasi. ng'ombe hao ni wa rangi tofauti tofauti, kama rangi ya nyeupe na pia rangi nyeusi kando yao kuna mkulima ambaye anawalisha.

Mwanabiashara huyu anaonekana akishika ndizi ili aweze kuiweka kwenye gari zipelekwe mahali anapotaka ziende, mandizi haya ni ya rangi ya kijani, hazijaiva.

Ng'ombe hii ni ya rangi nyeusi. Inaonekana kuwa imefura kwenye ngozi yake na ni ng'ombe ya kukamuliwa. Kwenye shingo yake amefungwa kwenye mti ili asitoroke.

Haya ni magomba ya ndizi ambayo ni mingi sana yanapakiwa yanawekwa kwenye lori mbili, lori moja ni ya rangi ya buluu na lori nyingine ni ya rangi ya kijani watu wanaonekana wakiwa wanazishika wakizibeba wakienda ndani.

Duka hili ni duka la maziwa. Linanunua maziwa na kuuza. Wakulima wanaonenakana wakifanya hesabu zao za maziwa na nje kuna ndoo za maziwa zilizotumika kuweka maziwa.